Tray ya kwanza inaonekana kuwa na vyakula vilivyokaangwa upande mmoja kuna vitu vinavyofanana viazi vya mviringo na upande mwingine kuna vitu vinavyofanana na samosa. Kwa umbali zaidi kuna tray iliyofunikwa kiasi na mkono unaonekana kuwa mchuzii wa kitoweo. Mkono mmoja unaonekana ukiwa unashikilia komeo tayari kuchukua chakula kutoka kwenye tray , mkono mwingine unashikilia sahani nyeupe iliyojaa chakula mbalimbali vilivyoandaliwa.

Eneo hili linaonyesha sehemu ya bustani. Nyasi za kijani kibichi zimetandikwa eneo lote zikionyesha utunzaji mzuri. Katikati ya miti kuna viti viwili vilivyofanana mabango kukiwemo kimoja cha buluu na cheupe.

Mtu amevalia shati nyekundu na kaptula nyeupe anachota maji. Kuna mashua ufuoni mabondeni na kuna majengo kadhaa kuna miti yenye majani kibiti na hali ya anga nitulivu.

Ndani ya kikaango, mandazi au vitambi vingi vimekaangwa kwa mafuta yaliyochemka, ina maumbo mbalimbali vingine vikiwa ya pembe tatu au mraba usiokamili. Rangi zake zinatofautiana kutoka dhahabu nyepesi hadi kahawia iliyokolea. Bubble za mafuta zinazochemka zimeanguka kila pande likionyesha mchakato wa kuiva.

Kushoto wa ufuo wa bahari kuna kichaka kikubwa na miti yenye kijani kibichi. Nyuma yake kuna jengo linaonekana wazi kidogo. Kati ya vichaka kuna kitu kilichofunikiwa kwa kitambaa chenye rangi ya bluu na nyeupe. Upande wakulia kuna eneo kubwa la mchanga kwa mbali kuna mtoto mdogo anayetembea. Anga linaonekana wazi na lina mawingu kidogo.

Ufuo wa mchanga labda kando ya ziwa au bahari. Mchanga mweupe umemea mbele na baadhi ya miti ikiwemo minazi inayoonekana kuelekea upande wa kulia ikitoa mwavuli mkuu. Majani ya miti na mimea mingine ya asili yanaonekana upande wa kushoto. Kwa umbali kuna miili ya maji inayoashiria kiwango cha ziwa au bahari na anga ni angavu.

Meza ya kwanza ina samaki wadogo wengi wakiwa wamekaushwa au kutayarishwa kwa ajili ya kuhifadhi. Ya pili ina samaki wakubwa zaidi ambao wanaonekana kuwa safi au waliohifadhiwa. Watu kadhaa waonekana sokoni wengine wakiwa wauzaji wakishughulikia samaki, na wengine wakiwa wanunuzi wakipitia kadhaa. Soko linaonekana kuwa wazi lenye uganda unaweza ufunikwa na matunda ya rangi ya bluu.

Raha ya wali imetaayarishwa vizuri ndani ya bakuli kubwa pengine la chuma. Wali umechanganyishwa na vipande vikubwa vya nyama, viazi na mbaazi za kijani kibichi. Chakula hicho kinaonekana kuwa kitamu na chenye lishe kikiwa tayari kuliwa.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe unaonyoosha mbele. Upande wa kushoto wa ufuo kuna kibanda kidogo kinachoonekana kuwa cha mbao na paa la bati. Nyuma ya kibanda hicho kuna eneo lenye miti mingi ya minazi na miti mingine mirefu ambayo inaonekana kuwa na giza sana. Mbali zaidi kuna nguzo refu iliyosimama wima. Kwenye mchanga karibu na mti kuna majani madogo ya kijani kibichi iliyotawanyika.

Ufuo wa bahari na wenye mchanga mweupe. Watu wana kichaka kikubwa chenye majani kibichi kinachosimama katikati. Kushoto sehemu ya paa na makuti inaashiria uwepo wa makazi ya uchukuzi asili. Milima ya miti mirefu inakamilisha mandhari ikiongezea hisia tulivu. Eneo hili limeangazwa na mwanga wa mchana.

Mtu amevaa koti jins na kofia ngumu ya pikipiki helmet amesimama karibu na gari la kubeba mizigo labda baiskeli la magurudumu mitatu. Gari hili limebeba mitungi mingi mikubwa inayoonekana ya rangi nyeupe ambayo imeeza kutumika kubeba maziwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la ardhi lisilo na majengo mengi likiashiria mazingira ya kijijini.

Vyakula vinaonekana kuwa vimepangwa kwenye meza, katikati kuna sahani nyeupe yenye ndizi mbili zilizopikwa zenye rangi za dhahabu. Kando ya sahani hiyo kuna kijiko kikubwa cha chuma kilichong'aa, upande wa kushoto kuna bakuli kubwa lenye chakula kingine kinachokaa wali wa pilau kikiambatanishwa na wali mwekundu na kipande cha mboga. Meza ingine imefunikwa na mkeka uliotengenezwa kwa nyezo za asili labda majani au nyuzi. Kwa nyuma kuna sahani nyingine yenye vipande vya limau au ndimu.

Mwanamke amekaa kwenye soko au eneo la wazi, akisafisha samaki. Amevalia hijabu nyeusi na nguo za kawaida. Mbele yake kuna meza iliyojaa samaki, baadhi yao wakiwa wamehifadhiwa kwenye viombo vya buluu. Anaonekana akitumia kisu kusafisha samaki, viombo vingine na bidhaa zinaonekana kuzunguka eneo hilo.

Mtu mmoja aliyevalia fulana ya buluu na kofia ya rangi ile ile amesimama kwa shamba la ndizi akiwa amekishada cha ndizi kilichoiva bado imeungana na mmea, majani makubwa ya kijani kibichi yamezunguka eneo mzima yakionyesha afya na rotuba ya mmea nandizi katika kilimo, kuna mwangaza kuashiria ni mchana na kuna mche shambani humo.

Migomba mirefu imepangwa kwa safu katika shamba lenye rotuba na kila mmea una majani mapana ya kijani kibichi. Ndizi bado hazijakomaa zikining'inia kwa rangi ya kijani ndani ya mikungu mizito. Eneo lote linaonekana kuwa safi na limetunzwa likiwa na nafasi ya kutosha kati ya mche mmoja na mwingine. Mandhari yote inatoa taswira ya uzalishaji ya ndizi katika mazingira ya kijani ya mashamba hayo.

Vyumba vitatu vikiwa katika mazingira ya kijani kibichi yanaonekana kama bustani ya wanyama. Katikati kuna mwonekano wa viboko wawili. Viboko hao wanaonekana wakiwa wakumbwa, mmoja akila kitu kwenye sahani na mwingine akiwa karibu naye. Kando ya kiboko huyo kuna tumbiri mdogo akiwa ameketi chini, wote wakiwa kweye nyasi fupi.

Eneo la kijani kibichi lililojazwa na vichaka hivii na majani mabichi yenye afya ya kuashiria

Soko la viungo na bidhaa za jadi. Kuna milima ya viungo mbalimbali yenye rangi tofauti kama vile pilipili hoho , tangawizi na viungo vya kari. Kila aina ya kiungo ina lebo inayoonyesha jina lake juu baadhi zikiwa zimeandikwa kwa kifaransa, pia kuna bidhaa zingine kama vile vyungu vidogo na vitu vya mapambo vilivyopangwa kwenye vikapu vya kiasili.

Sahani iliyojaa vitafuno 𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖. 𝐾wenye sahani kubwa nyeupe, kuna aina tatu za vyakula; upande wa kushoto kuna vipande vingi vya viazi vilivyokaangwa, upande wa kulia kuna sambusa nyingi zenye umbo wa pembetatu, katikati wa sambusa hizo kuna bakuli ndogo lenye mchuzi mwekundu unaoonekana kaa pilipili.

Eneo la ufuke au inchi kavu lenye mchanga mweupe mbele. Nyuma ya mchanga kuna mmea mbali mbali ikiwemo mti mkubwa yenye majani mengi na vichaka vingine vyenye majani ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna mmea wa cactus unaoashiria eneo lenye ukavu. Anga inaonekana kuwa wazi na jeupe kidogo ikionyesha huenda ni mchana.

Muonekano wa ndani wa kifaa cha kiwandani au mashini inashughulikia unga au vitu zingine za unga unga. Mbele kabisa kuna runda kubw la kitu chenye umbo la unga labda nataka . Upande wa nyuma juu kuna sehemu za mashini ziliyotengenezwa kwa chuma za rangi ya buluu zilizokolea zingine zenye mwanga wa kahawia dharabu.

Ndani ya sahani kubwa nyeupe kuna mchanganyiko wa vyakula mbalimbali. Mbele yake kuna bakuli ndogo iloyojaa maharagwe yaliopikwa kwa mchuzi, labda kwa mnazi. Juu yake kuna matabaka na viungo. Kuzunguka bakuli hilo kuna vitu mbalimbali vilivyokaangwa. Kuna samosa, vitambu na mikate ya kusuka. Pia kuna bakuli ndogo ya mchuzi ya kahawia. Vyakula vyote vimepangwa vizuri kwenye sahani juu ya mezani.

Mfugaji wakiume amevaa shati ya rangi ya waridi suwari ya kijvu na kofia ya bluu na nyeupe ameinama akikamua ng'ombe mweusi na mweupe, anatumia mikono yake kukamua maziwa kwenye ndoo nyeupe iliyoeekwa chini ya chuchu za ng'ombe, ng'ombe amefungwa kwa mnyororo kuashiria yuko zizini.

Hii ni nyama ya shawarma ambao dona kebab iliyokuwa inachomwa wima kwenye mashini maalum tayari kukatwa vipande vidogo. Nyama hiyo imeiva vizuri na ina rangi ya kahawia chini ya nyama kuna sinia iliyokusanya vipande vya nyama vilivyokatwa tayari na kazi, nyuma kuna sehemu ya jikoni au duka la chakula.

Mwanamke mwenye tabasamu angavu akiwa amevaa shati jeupe na mikono mifupi amebeba trei yenye nazi tatu zilizo toanishwa kama vinywaji. Nazi hizo zina rangi tofauti. Moja ina rangi ya dhahabu na nyingine mbili ni kijani kibichi. Kila nazi ina mrija mweusi wa kunywa.

Sahani imejazwa kwa wali uliopikwa vizuri uliochanganyika kwa rangi ya manjano, Juu ya wali kuna kitoweo kizuri chenye vipande vya nyama na mchuzi mwenye radha. Pembeni kuna kachumbari nyeupe na tone la rojo nyekundu, kuna kipande cha nyama kilichopikwa na ambacho kimekaushwa kidogo.

Soko la wazi la chakula lenye watu wengi na meza zilizojaa bidhaa. Kuna meza kadhaa zilizofunikwa kwa vitambaa vya buluu na zimejaa aina mbali mbali ya vyakula vilivyopikwa. Moshi unaonekana kutoka kwenye sehemu ya kuchoma na watu wengi waliokusanyika wakionekana wakinunua au wakitazama bidhaa, wengine wamevaa nguo za kawaida.

Soko la usiku au mgahawa wa barabarani ambapo chakula kinatayarishwa na kuuzwa. Kuna meza iliyojaa vyakula mbalimbali ikiwemo pweza, viazi chipsi na vyakula vingine vya baharini vinavyokaangwa na kukuoku. Mtu mmoja labda mpishi amevalia nguo nyeupe na anaonekana akihudumia au akitayarisha chakula. Chupa cha mchuzi pia kinaonekana mezani.

Mti mkubwa wenye shina pana umeinuka katikati ya eneo lenye mimea na majani ya kijani kibichi. Una maandishi ambayo yameandikwa yakielezea kutambulisha mti. Njia ambayo inapitisha watu au magari madogo ikifwatana na vichaka vidogo kando yake.

Upanzi wa migomba unaonekana katikati ya eneo la kilimo lenye udongo wa rotuba . Migomba yenye majani mapana yenye kijani kibichi na imepangwa kwenye safu ya nafasi ya kutosha kati ya miche mmoja na mwingine. Eneo lote linaonyesha jitihada za kilimo cha mpangilio mzuri.

Mtu aliyevaa fulana nyekundu ameshika sahani nne za chakula, Tatu kwa mkono mmoja na moja kwa mkono huo mwingine Sahani moja lina chipsi, minofu ya nyama na lingine lina ndizi, wali na biryani, lingine samosa. Kuna hema ambalo lina watu wamekaa chini na ukuta mweupe.

Ndoo kubwa zilizojaa mwanga zenye rangi angavu. Ndege ya kwanza inaweza kuwa anga wa majani au rangi nyingine ya chakula ndoo ya pili rangi ya machungwa labda pilipili ndoo ya tatu yenye rangi ya njano nyororo au pike ndoo ya nne yenye nyekundu iliyokolea inaweza kuwa ni pilipili. Nyuma ya ndoo hizo kuna viombo vingine vilivyo jaa bidhaa kavu.

Ufuo wa bahari una mchanga mingi na miti mingi ya minazi na mingine mirefu. Majani ya miti ya minazi yanaonekana kuwa juu kwa upande wa kushoto. Mchanga unaonekana mpana na laini, anga lenye la rangi iliyofifia na yenye mawingu ikipea mandhari mwonekano wa utulivu.

Katika soko mwanaume mmoja amesimama mbele ya vibanda vya aina mbali mbali amevalia kofia nyeupe na tishati ya rangi nyeusi yenye maandishi, "Ready," mbele yake kuna bidhaa zingine za unga aina mbali mbali zenye rangi tofauti kuna mfuko mkubwa wa vitunguu anaonekana ni mfanyabiashara akihudumia wateja.

Sahani hii ina samaki mzima labda mchoma ama aliyechomwa iliyowekwa katikati. Kando ya samaki, kuna vitafunio mbali mbali viliyokaangwa ikiwemo sambusa chache la umbo la pembe tatu au vipande viwili vya kiume chenye umbo la mviringo, labda vitumbua, pia kuna vijiti vyembamba vyenye rangi ya kahawia na vinavyoonekana kama spring balls .

Kilimo cha ndizi kimeonekana katika eneo la mlima na miti ya ndizi imepandwa kwenye matuta au mashimo yaliyochimbwa. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna mimea mingine ya kijani kibichi ambayo labda mimea ya kahawia. Imeonekana kuwa shamba la kilimo katika eneo lenye rotuba.

Bustani ya migomba ambapo mwanamume mmoja amesimama kando ya rundo kubwa ya ndizi mbichi zilizoandaliwa kwa ajili usafirishaji au uuzaji. Mwanaume huyo ameshika mti au nguzo ndefu nyuma yake na pembeni mwa rundo ya ndizi kuna rundo nyingine ya migomba, hali inayoashiria shughuli ya kilimo ya ndizi.

Kifuniko cha sufuria au sinia la jiko ya kuchomea nyama lenye makaa yanayowaka, jivu, minofu ya nyama ya kuchoma yenye rangi ya kahawia kuashiria kuiva, mkono mwenye mafuta, kuna mwangaza kuonyesha kwamba kuna taa ama mchana.

Sahani iliyojaa chakula kinachoonekana kama wali wa pilau au biriani pamoja na saladi kidogo kando. Mbele ya sahani hio kuna gilesi mbili za juisi ya machungwa. Kwa nyuma kuna watu wengine wameketi kwenye meza tofauti wakiashiria kuwa hii ni mkahawa ama sehemu ya kulia chakula. Mpangilio wa meza unaonyesha kuwa ni mlo uliotayarishwa kuliwa.

Maandhari haya yanaonyesha soko la samaki lenye shughuli mingi, kuna meza ndefu iliyojaa aina mbali mbali za samaki wabichi waliopangwa kwa uangali fu kuna muuzaji wa samaki amesimama mbele ya meza hiyo amevaa shati la msitari akihudumia wateja kwani kuna watu wengine ikiwemo wauzaji waliojaa wakifanya shughuli zao za kisokoni.

Ukuta umejengwa kwa mawe , kuna mchanga mweupe , nyasi kijani kibichi na miti iliyopandwa pande zote yanaozunguka ukuta huu. Hali ya anga ni safi na jua linaangaza sehemu kubwa la eneo hilo. 𝑀andhari yanaonekana kuwa ya asili , mahali pa utulivu na panafaa kwa uchunguzi wa mazingira au mapumziko ya nje.

...pendeza inaonyeshwa kukiwa na kinywaji chenye rangi mbili nyekundu na njano, kukiwa na vipande viwili vya limau juu yake. Kando yake kwa sahani ya buluu, kuna wraps mbili zilizokatwa katikati zikionyesha ujazo wa ndani, pia kuna vipande vya viazi vitamu vya rangi ya chungwa na kikombe kidogo cha mchuzi wa kijani kibichi.

Sehemu ya ufukwe wa bahari au ziwa likionyesha maji ikitiririka yenye rangi ya buluu hafifu yakikitana na mchanga mweupe. Mbali kidogo na maji kuna safu ya miti vyenye vichaka na majani mabichi vinavyounda misitu minene kuelekea upande wa nyuma. Anga inaonekana kuwa wazi na kuna dalili ya mvua kidogo.

Chakula kilichopikwa chenye mpunga wa rangi mbili, nyoka na njano ikionyesha dalili ya kuwepo kwa viungo. Juu ya wali kuna vipande vya nyama vilivyopikwa ikiwezekana kuwa ni kukaanga au kuchomwa iliyonyunyuziwa majani ya kijani kibichi iliyokatwa labda kuwa Tumeric. Pembeni kuna kachumbari iliyoandaliwa kwa nyanya vitunguu vilivyokatwa vyote na labda parachichi pamoja na majani mengine ya kijani.

Samaki wawili wakiwekwa kwenye wavu. Samaki wanaonekana wameiva na wana rangi ya dhahabu na kahawia, wamekaangwa vizuri na kuna mabaki ya viungo au mafuta ya kutumia. Maandhari yanaonyesha chakula kinachotayarishwa labda kwa ajili ya onda . Hali ya anga ni mchana.

Mti mrefu wa mnazi yenye majani marefu, imezungukwa na miti kubwa yenye majani mabichi ikionyesha mazingira yenye mimea kwenye milima ya misitu. Upande wa kulia kuna kibanda kidogo cha mbao kina rangi ya kahawia ikiwa na paa na kufunguka mbele. Karibu na kibanda hicho kuna mabango jeupe lilisimama lililonekana kuwa lina mahandishi au ya alama fulani.

Shamba kubwa la migomba, migomba hiyo ina majani mabichi makubwa na mingine yanaonekana michanga zaidi na huku mingine inaonekana imekomaa. Miti hiyo imepandwa kwa usafi ikionyesha taratibu ya kilimo rangi ya kijani inatawala eneo lote ikionyesha ukuwaji mzuri wa mimea.

Nyama iliyochomwa kwenye chetezo chenye makaa yanayowaka vipande vya nyama vimepangwa kwenye mashikiki ya chuma na vingine vimekaa moja kwa moja kwenye chetezo, moshi wa moto unaonekana unafuka kutoka kwa makaa ukionyesha mchakato wa kuchomwa nyuma kuna meza na viti ikionyesha mazingira ya mkahawa au eneo la chakula.

Nazi zote zimepasuliwa na nyingine zikiwa tayari zimesagwa. Katikati kuna bakuli kubwa au chombo kingine chenye nazi iliyosagwa kwa wingi. Karibu na nazi ilizosagwa, kuna vipande kadhaa vya nazi vilivyopasuliwa baadhi zikiwa na ganda lake la kahawia na ndani. Upande wa kushoto kuna kitu kinachoonekana kama mpini au kifaa kinachotumika kukuna nazi.

Njia ya udongo inapita katikati ya nyasi kijani kibichi kuelekea majengo ya mbali yenye paa ya makuti na ukuta wa samawati na zingine zikiwa paa nyeupe yakizungukwa na mti upande wa kulia. Mandhari inaonyesha mazingiwa ya kijijini, utulivu na hewa safi. Anga ni safi na angavu bila mawingu ikiangazia sehemu nzima kwa mwanga wa mchana.

Kuna jengo yenye kuta nyeupe huku ikiwa na paa za nyasi. kuna miti ya kijani kibichi na mchanga mweupe, kuna miti ya minazi na anga ni tulivu.

Kuna sahani tatu za vyakula mbalimbali zilizopangwa vizuri juu ya trei nyeusi. Sahani kubwa iliyo mbele ina mlo kuu, labda wali au pilau uliofunikwa na mchuzi mwekundu. Pembeni ya mchuzi huo kuna yai lililogawanywa katikati. Ya pili kushoto mezani kuu ina sambusa tatu. Iliyo nyuma kidogo ina mchuzi mwekundu mwenye vipande vya mboga na imepangwa kipande cha tango na nyanya.

Sehemu ya kiwanda ambapo watu wawili waiovalia makoti meupe na mabarakoa na kofia za kujifunika nywele wanafanya kazi. Mmoja wao ameshika bakuli la chuma na kumwaga maziwa ndani ya chombo kingine huku mwingine akionekana kutumia mashine yenye vitutu na ishara mbalimbali. Hali inaonekana kuwa ya usafi na ya kitaalamu.

Mwanamke anaosha ng'ombe mweupe kwa kutumia mpira wa kijani kibichi. Amevalia shati nyeupe na sketi ndefu ya rangi nyeusi na kahawia. Ng'ombe wengine weupe wanaonekana wakilishwa kwenye mambanda ya kahawia nyuma ya mwanamke. Rangi ya sakafu ni manjano.

Sahani mbili zimewekwa juu ya meza zikiwa na mchele wa biriani, yai moja la kuchemshwa juu yake, kachumbari pembeni na kuna vijiko juice ya nyekundu randa na njano kuna chumvi na kuna toothpick .

Milo mitatu ya kuvutia ikiwekwa juu ya kitambaa chenye michoro na rangi za kiafrika. Sahani ya juu katikati inaonekana kuwa na wali uliopambwa kwa hema nyekundu iliyopikwa vizuri au mchuzi mzito. Sahani ya chini kushoto ni mchele mweupe, maharagwe mengi yaliyopikwa kwa mchuzi na mboga za majani. Sahani ya chini kulia ni mchele mweupe, mboga za majani na bakuli ndogo lenye maharagwe ya mzito.

Sahani kubwa ya bati imejazwa chipsi za viazi tamu ambazo mizizi ikiwa imekatwa na kikaangwa hadi kupata rangi ya dhahabu na kahawia nyepesi. Chini ya sahani inaonekana kwa meza. Nyuma kuna mifuko miwili mkubwa wenye michoro ya rangi moja ukiwa na maandishi ya, "12×2kg," na chupa ya manjano.

Mandhari ya ufuo wa bahari au ziwa yenye mchanga mweupe na mitende mirefu. Kuna ukuta wa mbao uliotengenezwa kwa miti ya asili na matawi ikiweka mpaka kati ya mchanga na eneo lingine. Juu ya nguzo, kuna miavuli mingine ya rangi ya kahawia inayoelekea ndani. Nyuma ya uzio kuna mitende mirefu yenye majani mengi na kijani kibichi na baadhi ya matunda ya nazi yakiwa yamening'inia. Miti hiyo inatoa kiavuli.

Kubwa lisilo na matawi limeanguka kwenye mchanga kando kando ya miti mingi. Nyuma maji yanamea kwenye kingo zake yakipakana na misitu minene wa kijani kibichi. Eneo hiyo linaonekana kuwa na asili kabisa na lisilo kujiwa na shughuli za kiharamu.

Bakuli kubwa lakioekelewa jagi, kinachoonekana kama mziwa mgondo mtindi, rangi yake ni nyeupe na kuna chembechembe au vimbe ndogondogo ndani yake, jambo linaashiria kuwa ni bidhaa ya maziwa iliyoganda au chakula chingine chenye msimamo kavu, bakuli imeekelewa kwenye sehemu yenye giza.

Bunda la ndizi linaonekana likiwa na shina imara na kishada cha ndizi ambazo bado ni kijani kibichi. Zikiwa zimepangwa kwa mfuatano wenye umbo la pembe tatu. Ndizi hizi zipo kwenye hatua ya mwanzo ukuaji zikitoka kwenye sehemu ya juu ya mmwa zikiwa zimefungwa kwenye kikonyo cha kati. Majani makubwa ya kijani yanabadilika nyuma yake kuonyesha rotuba. Kuna mwangaza kumaanisha bado ni mchana.

Katika sahani hili kuna samaki wa kukaanga na chipsi, kuna chupa mbili za plastiki ziko mezani, moja nyekundu na nyingine ya kijani. Pembeni kuna bakuli la chuma lililojaa mchuzi wa rangi ya kahawia na kijivu na kuna vijiko viwili ndani yake. Meza ina uso wa kijani kibichi, safi na uplastiki unaofaa kwa kula.

Sahani yenye vyakula mbalimbali vilivyokaangwa na vionjo viwili tofauti. Vyakula vilivyokaangwa vinaonekana kuwa vipande vitatu vikubwa vya mkate vya kusakama. Vipande viwili vya seti. Kuna viwanja viwili, kimoja ya rangi ya kijani na kingine cha rangi ya kahawia.

Meza ya mbele imejaa maganda makubwa ya ndizi, ikionyesha rangi ya manjano nyepesi na zikiwa zimepangwa kwa wingi. Kuna watu kadhaa nyuma ya ndizi, wakiwemo wauzaji. Mmoja amevaa shati nyekundu na kofia jeusi, akionekana akishughulikia mandizi au kuwahudumia wateja. Wengine wamevaa vitambaa vya kichwa na mavazi ya kawaida.

Mkusanyiko wa watu wawili wanaoshughulikia mtu. Mwanamke amevalia nguo ya waridi na shati ya manjano kando yake mwanaume amevalia suruali ya jins fulana nyeusi na kofia akimiminia maziwa kutoka chombo cha kijani kibichi. Nyuma yao kuna wa matofali yenye rangi ya kahawia na mlango.

Mishkaki ya nyama iliyotiwa viungo vya rangi ya kahawia na nyekundu imepangwa kwa mviringo juu ya jiko la kuchomea. Miale ya moto inapenya kati ya vipande ikiashiria hatua ya kukua vizuri huku kila mshikaki ukiwa umechomeka Kwa usawa juu ya sehemu ya makaa iliyo wazi.

Mmea wa mahindi ambapo koti moja la mahindi linaonekana likiwa na dalili ya ugonjwa au kushambuliwa na wadudu. Juu ya koti hilo kuna mabaka meusi yaliyo panuka yanayoweza kuashiria kiangazi. Majani ya mmea bado yana rangi ya kijani kuonyesha kuwa mmea haujakauka. Kuna mawingu na anga la samawati kuashiria hali tulivu.

...tofauti za nafaka na mikunde zimepangwa vizuri kwenye vyombo vikubwa sokoni. Kuna maharagwe ya rangi mbalimbali, ndengu, mchele zilizowekwa kwa uangalifu zikitengeneza mandhari ya kuvutia ya kibiashara.

Mchanga mweupe unaonekana kama sehemu ya ufukwe au eneo lenye udongo. Nyuma ya mchanga huo kuna mistari ya miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi na mengine yakiwa na rangi ya kijani njano. Katikati ya miti hio kuna uzio wa nguzo za mbao au chuma. Upande wa kulia kabisa kuna muundo uliotengenezwa kwa nyasi ya majani makavu.

Mtu amevalia shati jeusi yenye michoro na kofia nyekundu. Kunaye anayeketi chini akiwa amevalia mavazi nyeusi. Kuna mwavuli wa rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Kuna jumba lenye milango ya glasi na kuna vyakula vya aaina tofauti tofauti.

Vipande vya nyama vya kuchomwa vimepangwa kwa safu juu ya mwza ya wazi. Meza hiyo imewekwa mbele ya banda la biashara lenye viti, meza na miavuli mikubwa ya rangi mbalimbali. Konyena la plastiki la buluu liko upande wa kulia na lingine la nyekundu. Kuna mtu ambaye amesimama na kuna kifuniko cha bluu kuu ya meza.

Mandhari ya ufuo wa bahari, kuna mchanga mpana na mweupe ambapo unakutana na maji ya bahari. Anga ni buluu isiyo na mawingu mengi, huku ukiwa na mistari miembamba ya mawingu meupe ikionekana mbali. Upande wa kulia kuna miti mikubwa yenye majani mengi ikiwa kwa miti ya minazi inayotoa kivuli cha ufuo.